Huyu ni mzazi au mlezi anamtazama mtoto mchanga aliyelala chini ya chandarua. Chandarua kinaonekana kimetandazwa vizuri kikitia ulinzi dhidi ya mbu au wadudu wengine. Mtoto anaonekana ametulia, akipunga mkono wake mdogo.

Mwanamke ameketi akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na glovu. Mwanamke aliyechanjwa pia amevaa barakoa, akionyesha tahadhari za kiafya. Hali hii inaashiria juhudi za chanjo kuzuia magonjwa.

Daktari akiwa amevaa barakoa na nguo nyeupe, anaonekana akimpatia sindano mtu aliyeketi. Karibu yao kuna mtu mwingine aliyevaa nguo za kijeshi na barakoa akiwa amesimama. Mandhari inaonekana kama ndani ya jengo.

Huyo ni mgonjwa amelala kitandani hospitalini. Mgonjwa huyu ana majeraha mguuni na amefungwa bandeji nyingi. Pia kuna kifaa cha chuma kimewekwa kusaidia mguu wake. Pazia nyeupe zinaonekana nyuma.

Hiki ni chumba cha upasuaji chenye daktari watatu wakiwa wamevalia sare za upasuaji na barakoa. Mmoja wao anatumia kifaa kinachoonekana kama hadubini ya upasuaji, na wengine wawili wanashughulikia mgonjwa ambaye amelala kwenye meza ya upasuaji.

Mtu anapimwa joto la mwili na mhudumu aliyevaa barakoa na ngao ya uso. Wote wawili wamevalia barakoa. Inaonekana kama sehemu ya utaratibu wa usalama, labda katika mlango wa jengo au eneo lenye watu.

Mtaalamu wa afya aliyevalia vifaa kamili vya kujikinga anamsaidia mgonjwa. Mgonjwa amevaa gauni la hospitali lenye rangi ya bluu na anaonekana akiegemea mbele mazingira yanaonyesha wadi au chumba cha hospitali ikisisitiza huduma ya matibabu wakati wa janga.

Gari jeupe kubwa lenye maandishi beyond zero mobile clinic limepakiwa nje likionyesha huduma za afya zinazotembea. Kuna ngazi zilziowekwa kwa ajili ya kuingia ndani na baluni za rangi mbalimbali zimeunganishwa kwenye mlango, labda kuashiria tukio au uzinduzi.

Sherehe hii inaonyesha familia ikishangilia kuzaliwa kwa mtoto mpya hospitalini. Mama na mtoto wako kitandani huku na familia wengine, wakiwemo wanaume wawili wakionyesha furaha na upendo wao . Mandhari inaonekana kuwa ya amani na wenye matumaini.

Hii ni kliniki ya rununu ya, beyond zero, ikihudumia watu katika eneo la vijijini. Watu wengi wakiwemo wanawake na watoto wamekusanyika karibu na gari la kliniki wakisubiri huduma za afya. Mandhari ina miti michache na ardhi yenye vumbi.

Huu ni mchoro wa jalada la ripoti ya kiufundi ya Beyond Zero, inaonyesha gari la kliniki ya simu ya Beyond Zero, huku watu wakishuka na wengine wakiwa wameketi chini. Nembo ya Beyond Zero inaonekana wazi, na chini kuna maandishi yanayomtaja Her excellency Margret Kenyatta, mke wa Rais wa jamuhuri ya Kenya.

Hili ni lori nyeupe la Beyond Zero mobile clinic lililosimama kwenye eneo la wazi likiwa na mti upande wa kushoto. Kuna wat ndani ya gari na mmoja amesimama karibu. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na anga la buluu.

Hili ni lori nyeupe iliyobadilishwa kuwa kituo cha huduma ya meno cha rununu, kama inavyoonekana kutoka nembo ya maandishi, Haki Dental. Limeegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi na miti, na majengo mengine yanaonekana nyuma. Inaonekana ni kituo kinachotoa huduma za meno popote.

Hili ni gari la kliniki la kutembea la Beyond Zero, gari hili jeupe lina alama za msalaba la bluu na linaweza kua linatoa huduma za afya mashinane. Inaonekana liko nje labda katika hafla au eneo la mbali na kuna hema karibu.

Tabasamu la karibu la mwanamke linaonyesha meno meupe na midomo iliyopakwa rangi nyekundu. Meno yanaonekana kuwa safi na yenye afya, yakiashiria usafi wa mdomo.

Mtu anaonekana akipatiwa matibabu ya meno akiwa amefungua mdomo wake mpana. Mikono ya daktari iliyovalia glovu za buluu inaonekana ikitumia zana ndani ya mdomo. Kunazo nembo za Jubilee, NHIF civil servants na Kenya Re.

Huu ni ulinganisho wa meno ya mtu kabla na baada ya matibabu ya meno. Katika sehemu ya juu, jino moja la mbele limevunjika. Sehemu ya chini linaonyesha meno hayo yakiwa yamerekebishwa, ikionekana kamili na yenye afya, ikionyesha ufanisi wa matibabu.

Meno ya binadamu yanaonekana wazi huku daktari wa meno akisafisha na kung'arisha kwa kutumia kifaa maalum. Kifaa hicho kina mswaki mdogo unaozunguka, kuondoa madoa na kuweka meno meupe.

Mtu anapatiwa huduma ya meno. Ana kifaa mdomoni kumwezesha daktari kufanya kazi. Mikono ya daktari iliyovaa glovu inaonekana ikitumia zana. Juu kulia kuna nembo ya all smile dental . Rangi angavu zimetumika, zikionyesha mazingira ya matibabu ya meno.

Zana za daktari wa meno zinaonekana zikiwemo brashi ya meno yenye bristles za njano, kioo cha meno na vifaa vingine vya matibabu. Zote zimewekwa juu ya uso wa chuma unaong'aa zikiashiria usafi.

Hii ni safu ya vifaa vinavyotumika kwa kazi ya meno. Vifaa hivyo ni pamoja na kioo kidogo, ndoano na zana nyingine zenye ncha kali. Pia kuna kifaa kama kibweta cha meno na koleo.

Huyu ni daktari wa meno ambaye amevaa glovu za bluu akimchunguza mgonjwa mdomoni. Anatumia kioo kidogo na kifaa kingine kuchunguza meno na fizi. Mgonjwa amefungua mdomo wake wazi.

Huu ni mdomo wa mtu ukiwa wazi na meno meupe yakiw yanaonekana wazi, mikono miwili iliyovaa glovu za buluu inashikilia mdomo wazi huku brashi ndogo ya buluu ikitumika kwenye meno kuashiria utaratibu wa meno au usafi wa kiywa.

Mtu anaonekana kusafisha meno yake kwa kutumia kijiti cha mti. Kijiti hicho kinaonekana kuwa kimetumika kama mswaki wa asili na meno ya mtu huyo yanaonekana meupe na safi. Hii inaonyesha matumizi ya njia za jadi za usafi wa kinywa.

Mikono miwili imevalia glavu za bluu ikishika zana za meno. Moja ni kioo kidogo cha duara chenye mpini na nyingine inaonekana kuwa kifaa cha kuchunguza. Ni picha ya karibu inayoonyesha umakini.

Daktari wa meno amevaa barakoa na glavu, anamchunguza kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno na anaonekana akipokea huduma ya afya ya kinywa. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki ya meno.

Vinywa viwili vimeonyeshwa. Kinywa cha juu kina meno yaliyobadilika rangi na ufizi wenye afya duniani. Wakati kinywa cha chini kina meno meupe na safi zaidi. Kipendeza matibabu au usafi bora wa kinywa.

Mtu anaonekana akiwa amevaa shati jekundu na anatumia kijiti chepesi labda cha mbao au plastiki kikisafisha meno yake ya mbele. Fizu zake zinaonekana wazi na inaashiria usafi wa mdomo.

Gari kubwa jekundu la zimamoto limesimama nje, chini ya anga la blue limeandikwa fire na rescue kando yake na lina taa za blue juu. Magurudumu yake yanaoneka yang'aa na lina bumper nyeupe mbele.

Kunao tukio la moto mkubwa usiku. Ambapo moshi mwingi mweusi na mwekundu unaonekana ukivuka. Watu kadhaa wamevaa sare zinazofanana na zile za shirika la msalaba mwekundu. Wapo eneo la tukio wakionekana kushuhudia au kusaidia katika hali hiyo hatari. Inawezekana ni majengo yanayoteketea au eneo kubwa liliadhiriwa na moto.

Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo lililoharibika linaloonekana kuwa ajali kubwa barabarani. Mabasi mawili makubwa yameegeshwa na vifusi vingi vimelala chini. Baadhi ya watu wamevalia fulana za kuonekana vizuri kuashiria kuwa ni waokoaji au maafisa.

Hii ni barakoa ya rangi ya kijivu yenye maandishi PM2.5 pembeni ikiwa imewekwa karibu na chupa ya sanitizer ya mikono yenye kimiminika cha buluu. Vitu hivi vimepiga picha mbele ya mandhari iliyofifia yenye miti au mimea ya kijani kibichi.

Hili ni shamba kubwa la chai lenye rangi ya kijani kibichi. Maua ya jua yanachomoza au kuzama nyuma yakipaka anga rangi ya machungwa na bluu. Baadhi ya miti inaonekana mbali na milima midogo inaweza kuonekana kwa mbali. Inaonekana kuwa mandhari ya amani na yenye kupendeza.

Bomba la maji la rangi ya bluu linasimama wima ikiwa na kodi ya shamba yenye mpini mwekundu juu. Chini ya bomba kuna ndoo ya plastiki iliyochakaa tayari kukusanya maji. Mazingira yanaonekana kua nje labda katikaka eneo la vijijini na ardhi tupu nyuma.

Hili ni pipa kubwa la taka jeusi lililofurika na takataka mbalimbali ikiwemo chupa, vikombe na mabaki ya chakula. Pipa hilo limewekwa karibu na ukuta wa matofali na mlango mweupe. Majani yaliyokauka yametapakaa chini yakionyesha hali isiyo safi.

Hii ni ofisi yenye meza kubwa katikati, kwenye meza kuna mafaili na vitu vingine vya kazi. Madirisha mawili yenye mapazia yanaruhusu mwanga kuingia ndani, kuna viti viwili kimoja kikiwa chini ya meza, na kingine pembeni. Rangi ya kuta inaonekana kuwa ya kahawia au chungwa.

Hili ni gari la kubebea wagonjwa. Lina milango miwili wazi nyuma na gurudumu la ziada limening'inia. Linapita katika eneo lenye jua kali na kivuli cha mti karibu na majengo madogo na watu wachache wakiwa wameketi pembeni.

Hiki ni chupa kubwa ya rangi ya kijani iliyojaa kimiminika. Juu ya chupa kuna lebo nyekundu yenye maandishi, steranios. Inaonekana kuwa kemikali ya kusafisha au kuuwa vijidudu na kuna alama za onyo za hatari chini ya lebo.

Rundo kubwa ya magodoro yamefungashwa, yamepangwa juu ya ardhi iliyojengwa kwa matofali. Magodoro hayo yamefunikwa kwa plastiki nyeusi, yakionyesha kuwa yametayarishwa kwa usafirishaji au kuhifadhiwa.

Hii ni fimbo ya kutembelea, iliyosimama mbele ya kiti cha magurudumu au kitembezi. Fimbo hiyo ina mpini kwa rangi ya chungwa, ukuta wa rangi ya buluu, unaonekana nyuma.

Hii ni katoni iliyojaa vifaa vya matibabu hasa nebulizer za CompMist . Katika sehemu ya mbele kuna nebulizer moja nyeupe na bluu iliyotolewa kwenye boksi yake. Nyuma yake, kuna boksi kadhaa za CompMist Compressor Nebulizer na baadhi ya vifaa vyake.

Hiki ni chumba cha matibabu pengine katika hospitali au kliniki kukiwa na vifaa vya kimatibabu mezani na viti viwili mbele yake. Kiti kimoja kina maandishi Kiira Regional Referral Hospital ikionyesha chumba hiki kinahusiana na huduma za afya.

Hili ni dawati la kazi lenye kompyuta, kibodi na kipanya. Pia kuna simu ndogo na kikokotoo juu ya meza nyekundu iliyo karibu na dirisha. Inaonekana kama sehemu ya ofisi au chumba cha kusomea.

Ndani ya chumba chenye kuta za rangi ya kijani kibichi kuna vitenge viwili vya kijani vilivyowekwa kwenye fremu za chuma. Hii inaashiria eneo la faragha au matibabu labda katika kituo cha afya. Stendi ya kuwekea dripu pia inaonekana pembeni.

Hii ni meza ya mahabara iliyo na hadubini katikati ikizungukwa na vyombo vingine vya kisayansi na vifaa. Madirisha yenye mapazia yanaonekana nyuma, inaashiria mazingira ya utafiti au uchunguzi wa kisayansi.

Ndani ya chumba chenye ukuta wa mbao kuna vitu mbalimbali vilivyowekwa juu ya meza. Kuna chupa nyeupe, sindano na kifurushi chenye michoro labda dawa au vifaa vya matibabu.

Huyu ni daktari wa meno amevaa mavazi ya kijani kibichi akifanya kazi katika chumba cha matibabu. Vifaa vya meno vipo tayari kwa ajili ya kutumika. Dirisha linaonekana likionyesha mazingira ya nje.

Meza imeweka kifaa cheupe cha kupimia uzito chenye skrini ndogo ya kuonyesha namba. Juu yake kuna cheti kilichoningwa ukutani, kikionyesha kutambuliwa kwa idara ya lishe.

Mahali hapa ni kliniki ya meno kwani kuna kiti maalum cha meno na taa kubwa ya kuchunguzia, dirisha lina pazia la buluu na mwangaza kutoka nje unaingia ndani, kwa mbali kuna kitanda kilichofunikwa na shuka nyekundu.

Chumba kina kifaa maalum cha kupima macho, kinachoonekana kuwa darubini na vifaa vingine. Mtu mmoja ameketi kwenye kiti, akiashiria labda anapokea huduma ya macho. Sakafu ina vigae na kuna pazia la bluu dirishani.

Hivi ni vifaa vya daktari wa meno ikiwemo kiti kikubwa cha meno chenye rangi ya kijani. Chombo cha kukunywa maji na bakuli la kutema mate vinaonekana. Kunao vifaa vingine vya matibabu. Eneo linaonekana kuwa kliniki.

Mwanamke anaonekana kuwa na mawazo mengi au mfadhaiko akishika kichwa chake. Maneno kama stress, emotional na anxiety yameandikwa juu yake yakionyesha hali ngumu anayopitia. Oicha ina rangi za buluu na kahawia zilizochanganyika zikileta hisia ya machafuko.

Vinaonekana vifurushi kadhaa za panadol ,chapa za paracetamol vikiwa vimepangwa kwa mpangilio. Mbele yake kuna vidonge vilivyomwangika vikionyesha yaliyomo ndani ya vifurushi hivyo.

Hiki ni kufurushi cha dawa ya Panadol Advance Pain & Fever kina rangi ya buluu na kina maandishi meupe na buluu. Kinaonyesha kua dawa hii ni yakutuliza maumivu na homa na ina Poppulative ishirini. Inaonekana kua bidhaa halisi.

Kunayo pakiti ya dawa ambayo hutumiwa kupunguza maumivu na homa. Karibu na pakiti, kuna blister pack ya vidonge kumi. Dawa hizi zinaonekana kuwa tayari kwa matumizi ya kiafya.

Hii ni chupa ya Jemiesin Calcium Magnesium, virutubisho vinavyosaidia kujenga mifupa imara a kuzuia ugonjwa wa mifupa. Kuna bonasi ya vidonge mia kuongezea mia ikionyesha kiasi kikubwa cha bidhaa, ni muhimu kwa afya ya mifupa.

Mama anashikilia mtoto mchanga aliyelala huku mkono wa mtu mwingine ukionekana ukimsaidia, mtoto amevikwa nguo laini , inaonekana kama hali ya utulivu labda hospitalini au nyumbani ikionyesha uangalivu kwa mtoto mchanga.

Mkono wa mtu mzima unaonekana ukidondosha dawa mdomoni mwa mtoto mdogo. Mtoto amefungua mdomo wake, na kutoa ulimi, akisubiri kudondoshewa dawa. Hii inaweza kuwa chanjo ya Polio, au dawa nyingine muhimu kwa afya ya mtoto.

Hospitalini, muuguzi anayevalia sare nyeupe na buluu anamshika mkono mgonjwa. Mgonjwa aliyevaa kitambaa chekundu kichwani na barakoa ya bluu amelala kitandani. Huu ni uwepo wa kutia moyo na matunzo.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa blanketi la rangi ya waridi. Anaonekana amevaa nguo nyeupe na soksi huku vifaa vya matibabu vikiwa karibu naye. Huenda anapokea matibabu au maangalizi maalum.

Wanawake wawili na mtoto mmoja wako nje, uwezekano mkubwa wakiwa wanafanyiwa matibabu au wakipokea huduma ya afya. Mwanamke mmoja anaonekana akishikilia mkono wa mtoto, na mwingine amesimama nyuma yao.

Huu ni ukumbi wenye watu kadhaa, wengine wamesimama na wengine wamekaa. Baadhi ya wanawake wamebeba watoto wachanga, wakiashiria labda wanasubiri huduma au wanapumzika. Ukuta wa kushoto unaonekana kuwa na orodha au mabango yenye maandishi mengi.

Hii ni mikono ya mtu mzima, ikimtunza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda chenye shuka zenye madoa ya waridi. Mikono hiyo inaonekana kumfunga mtoto au kumrekebisha nguo, ikionyesha uangalizi na malezi. Mandhari ya nyuma ni chumba.

Hii ni chupa ya dawa ya sindano iitwayo Vaccine BCG ambayo ni chanjo dhidi ya kifua kikuu. Chupa ina lebo ya buluu iliyo na maelezo ya matumizi. Nyuma yake kuna chupa nyingine isiyo na jina wazi, zote zikiwa zimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya buluu.

Hiki ni kikao cha mafunzo au mkutano wa wafanyikazi wa afya. Mwanamke aliyevaa vazi la rangi ya ua ridi na barakoa anashughulika na masanduku jeupe labda akitoa vifaa au nyaraka. Wengine wameketi mezani wakifuatilia wakiwa wamavalia barakoa pia.

Katika chumba chenye watu wengi, mwanamke ameketi akiwa anabeba mtoto mchanga mkononi. Amevalia nguo za rangi angavu. Mhudumu wa afya akiwa amevalia glovu za bluu anaonekana akimhudumia mtoto huyo huku wanawake wengine wakisubiri kwa nyuma.

Mguu wa binadamu umelala juu ya uso mweupe, ukiangalia upande wa kushoto wa picha. Mguu unaonekana kuwa na rangi ya kahawia kidogo, na unaonekana umelala tuli. Sehemu ya juu ya mguu inaonyesha nywele fupi kidogo.

Huyu ni mchezaji wa mbira wa mguu akiwa amelala jini kwenye nyasi akionekana kuumia amevaa jezi ya bluu na soksi nyekundu. Mpira uko karibu na mguu wake, anashika koti lake ishara ya maumivu au jereha, inaonekana kama tukio la mchezo.

Hawa ni wachezaji wa raga wakiwa katikati ya mchezo mkali. Mchezaji mmoja amedodoka chini huku wengine wawili wakijaribu kumkabili au kumkwepa kona ya chini kushoto inaonyesha mguu wa mchezaji ukiwa umezungukwa na duara jekundu ikisisitiza labda jeraha au tukio muhimu la mchezo.

Mtu anaonekana kushika goti lake akionyesha maumivu. Mkono wake mmoja umeshika goti lake vizuri wakati mkono mwingine umelala juu yake. Anaonekana kuwa na nguo za michezo. Inaweza kuwa amejeruhiwa wakati akifanya mazoezi.

Ikiwasilisha mkono wa mtu akiushika kipundo cha mguu ambacho kimevalia kiatu cha rangi ya kahawia, inaonekana kama mtu huyo ana maumivu au amejeruhiwa. Sehemu iliyobaki inaonyesha nyasi za kijani kibichi zikionyesha kuwa mtu huyo yuko nje.

Huu ni mfumo wa pete na wavu wa netiboli ukiwa umesimama mbele ya anga la buluu safi. Wavu una rangi nyekundu, nyeupe na buluu. Nguzo yake ni ya kijani kibichi.

Shamba hili lina mimea ya aina mbalimbali ikiwemo ile yenye majani mekundu na mengine ya kijani kibichi. Nyasi nyingi zimeota huku na kule zikichanganyika na mimea mingine. Kwa mbali kuna ua wa mbao na jengo ndogo. Mwangaza wa jua unafanya mimea ionekane vizuri.

Shamba la mahindi linaonekana kwa karibu, na mabua marefu na majani ya kijani. Baadhi ya majani yanaanza kukauka. Anga linaonekana buluu safi. Hii inaashiria msimu wa kukomaa wa mahindi.

Mmea huu unaonyesha majani makubwa ya kijani kibichi, na baadhi yakiwa na madoa meupe, huku shina zake zikiwa nyekundu. Maua na matunda madogo yanaonekana yakichungulia katikati ya majani. Anga la bluu linaongeza uzuri ikionyesha mazingira ya asili.

Majani marefu membamba na yaliyokunja kidogo yanaonekana yakining'inia kwa matawi. Mti au kichaka hiki kinaonekana kustawi katika mazingira ya asili, huku mimea mingine na udongo ikionekana nyuma. Hii inaweza kuwa mimea inayopatikana porini au mashambani.

Mti mkubwa wenye majani mengi ya kijani kibichi na matawi manene unaonekana. Baadhi ya maeneo yamefunikwa na kivuli kizito huku mengine yakipigwa na jua. Anga linaonekana jeupe na safi juu.